Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa katika chumba cha darasa, huku wamevalia barakoa na wakiendelea kumsikiliza na kufuatilia maelekezo mbalimbali, wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao ndani ya shule, inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa katika kundi la majadiliano, wakiendelea na kujifunza pamoja na kuelekezana katika chumba cha darasa kwenye shule inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti, huku wakifuatilia kwa makini maelekezo wanayopewa na mwalimu wao katika chumba cha darasa kwenye shule inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wenye umri wakiwa katika chumba cha darasa, huku wamesongamana kwenye kundi kubwa wakiendelea kufuatilia mafundisho mbalimbali wanayopatiwa kutoka kwa mwalimu wao, ndani ya shule inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wakiendelea kufuatilia kwa makini mafundisho na elimu mbalimbali wanayopata kutoka kwa mwalimu wao, katika shule inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa katika chumba cha darasa huku kila mmoja ameketi katika meza na kiti. na mbele yao kuna ubao mweusi pamoja na mwalimu anaewapatia maelekezo na mafundisho mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa katika chumba cha darasa mbele palipowekewa ubao mweusi, akiendelea kuchora na kuandika maumbo mbalimabli, ambayo yanatumika kwaajili ya kufundishia wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa katika mavazi ya sare, huku wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakiendelea kufuatilia kwa makini maelekezo na mafundisho mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao, ambaye yupo mbele ya darasa.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya chumba cha darasa palipowekewa ubao mweupe unaotumika kwa ajili ya kufundishia, huku akiendelea kuwaelekeza na kuwapatia mafunzo mbalimbali wanafunzi walioko mbele yake.

Sehemu ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, ikiwa imepangiliwa vizuri, meza pamoja na viti vyenye rangi ya bluu na juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato na mbele ya darasa katika ukuta kuna ubao mweupe unaotumika kwa ajili ya majifunzo.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa katika chumba cha maktaba kilichowekewa mashelfu ya wazi, yaliyotengenezwa kwa chuma. Huku yamepangiliwa vitabu vya aina tofauti, wakiendelea kuchagua kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maabara katika shule ya sekondari kikiwa kimewekewa vifaa maalumu kwaajili ya majifunzo pamoja na kemikali, huku mwalimu akiendelea kuandaa sampuli za kemikali hizo.

Mwalimu katika shule ya sekondari akiwa amevalia barakoa ndani ya chumba cha ofisi, huku akiendelea kusahihisha madaftari ya wanafunzi ambayo yamewekwa juu ya meza.

Sehemu ya nje katika mabweni ya shule ya sekondari, ikiwa imeekewa kamba ya kuanikia nguo huku zimeanikwa masweta ya wanafunzi yenye rangi ya bluu.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wamevalia mavazi ya sare, wakiendelea na mitihani yao katika meza na viti kwa hali ya utulivu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha maktaba kilichopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali katika mashelfu ya ukutani, huku wameketi katika makundi makundi wakiendelea kufuatilia mafunzo na maelekezo kutoka kwa walimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, huku wameketi na wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao anayewapatia maelekezo pamoja na mafundisho mbalimbali, aliyesimama mbele ya chumba cha darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa katika meza zilizowekewa vifaa vya kompyuta, vinavyotumika kwa ajili ya majifunzo wakiendelea kufuatilia maelekezo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la nje palipoekewa viti pamoja na meza, zinazotumika kwa ajili ya kujisomea na kufanya majadiliano ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la chumba wanapolala ambacho kina vitanda viwili juu na chini, huku wakiendelea na mapumziko ndani ya chuo wanachosoma.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa, huku kila mmoja ameketi katika meza na kiti chake, wakiendelea kufuatilia kwa makini maelekezo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku kila mmoja ameketi katika kiti na meza yake, akiendelea kufanya mitihani na mkufunzi wao akiwasimamia kwa makini.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya chumba cha darasa. Huku wameketi kwa utaratibu na wakiendelea kufuatilia mafundisho mbalimbali, wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa, huku wameketi wakifuatilia kwa makini, maelekezo na mafundisho mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimuu wao.

Sehemu ya chumba cha darasa katika chuo cha ufundi ikiwa imewekewa vifaa maalum vya kujifunzia huku wanafunzi wakiendelea na majifunzo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa, kilichowekwa na kufungwa vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kutengenezea simu, huku wakiendelea kujifunza kwa vitendo na kufuata kwa makini maelekezo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, huku wakiendelea kujifunza kwa vitendo wakitengeneza kifaa aina ya simu ndani ya chuo wanachosomea.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevalia mavazi maalumu ndani ya gari lililoharibika akijifunza kutengeneza kwa vitendo gari hilo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, kilichowekewa kumpyuta zinazotumika kwa ajili ya majifunzo, huku wakiendelea kusimamiwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika eneo la darasa lililowekewa kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, huku wakifuatilia kwa makini maelekezo wanayopewa kutoka kwa mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa, wakielekezwa na mwalimu wao jinsi na namna nzuri ya kutengeneza samani za aina mbalimbali, zinazotumika maofosini pamoja na majumbani.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa katika chumba cha darasa, huku amevalia vazi maalumu, akiendelea na majifunzo kwa vitendo ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa kilichofungwa na kuwekewa vifaa maalumu vya kujifunzia, huku wakipatiwa maelekezo mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao ambaye ni raia wa kigeni.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa kilichowekewa na kufungwa kompyuta zinazotumika kwa ajili ya majifunzo, huku wakiendelea na mitihani na mwalimu wao akiwasimamia kwa umakini.